Wachezaji wa mpira wa vikapu, ambao wamevaa jezi za rangi nyeupe, ambazo suruali zake zina bendera ya Kenya. Wanaonekana wamesimama wima baada ya kuanza kucheza. Labda wanasikiza wimbo wa taifa la Kenya.

Wanaume wawili miongoni mwao akiwa mtukufu rais wa taifa la Kenya William Ruto wanaonekana wakiwa wameshikilia karatasi ama vyeti kwenye mikono yao.

Wachezaji watano wa mpira wa kandanda wanaonekana wakiwa katika mazungumzo. Wachezaji hawa ni wa timu ya Bandari. Wamevalia jezi za rangi ya bluu.

Wafanyakazi wanaonekana wakitabasamu huku wakiwa katika mzungumzo. Wengi wakiwa wamesimama na mmoja wao akiwa ameketi akifinya kompyuta iliyo kwenye meza.

Watatu ambao wamesimama wanaonekana wakiwa wamevaa viakishi vya rangi ya kijani na barakoa ya rangi ya bluu. Wanaume hawa wamesimama ndani ya hema mbele yao kuna mwanaume ambaye pia amevaa barakoa na shati la rangi nyekundu lenye mistari ya rangi nyeupe.

Watu wawili wanaonekana wakiwa kwenye mazungumzo, kioo kimewatenganisha watu hawa. Mwanamke anaonekana akiwa ameketi nyuma ya kaunta hiyo, mbele yake kuna kompyuta.

Majaji kadhaa wamesimama mbele la jukwaa lenye vipasa sauti tofauti vingine vikiwa vya simu kompyuta majaji hawa mmoja wao amevaa suti ya rangi ya bluu iliyo kolea mwingine amevaa suti nyeusi, mwingine amevaa suti ya bluu.

Watu wawili ambao wameketi nyuma ya kaonta ambayo ina kompyuta za rangi nyeusi.

Mwanamke mmoja ambaye ameinua bendera ya Kenya katika mkono wake wa kulia, na amevaa miwani na ana nywele fupi anaonekana akisherehekea maana ana furaha. Mwanamke huyo amejifunga bendera ya Kenya kwenye shingo lake.

Jaji mkuu wa mahakama nchini Kenya Martha Koome anaonekana akiwa ameshikilia bibilia katika mkono wake wa kulia. Amesimama juu ya jukwa, jukwa hilo lina kipazasauti cha rangi nyeusi.

Mashabiki kadhaa wanaonekana wakishangilia na kutazama mchezo unaoendelea uwanjani. Baadhi ya mashabiki hawa wamebeba vuvuzela. Wengine wamebeba bendera ya Kenya.

Rais wa zamani Uhuru Muigai Kenyatta, amevaa suti ya rangi nyeusi, anaonekana akizungumza na mwanaume aliye upande wake wa kushoto. Mwanaume huyo, ameguza mkono wake.

Wanawake wanne wako kwenye mazungumzo. Wanawake hao wamevaa jezi ya rangi nyeupe na kijani kibichi ya timu ya Gor Mahia. Inamaanisha kuwa wao ni mashabiki wa timu hiyo.

Paspoti za Kenya ambazo ni za rangi ya buluu huku zikiwa na mahakama ya siraa ambayo imechorwa kwa rangi ya dhahabu zinaonekana zikiwa kwa vikundi na zimeekwa pamoja kwa sanduku.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wameketi kwenye viti vilivyotengenezwa na vyuma. Watu hawa, wanaonekana wakisubiria kupata huduma katika jengo la Huduma Centre nchini Kenya.

Mwanaume mmoja wa rangi nyeupe amesimama huku akitabasamu. Nyuma yake kuna mashabiki wanaonekana wako na shauku na Raha. Mwanaume huyo amevaa kofia ya rangi ya cream , shati la rangi nyeusi.

Raisi wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta ambaye amevaa suti ya rangi ya bulu iliyokolea amesimama na anaonekana akizungumza na jaji wa zamani David Maraga.

Meza ya habari ya Huduma inchini Kenya inaonekana. Meza hiyo ina maandishi yaliyo katika rangi ya kijani kibichi, nyeusi na nyekundu. Kuna wanawake wawili walio katika meza hiyo, mmoja akiwa ameketi na mwingine akiwa amesimama.

Wanawake wawili wanaonekana wakisaidia wananchi kujaza fomu fulani, wanawake hawa wameketi kwa viti za plastiki vya rangi ya bulu, mbele yao kuna meza iliyotengenezwa na mbao na chuma.

Wachezaji wa timu ya kandanda wanaonekana wakipiga makofi huku wakitoka uwanjani. Wachezaji hao wamevaa jezi ambazo shati zake ni za rangi ya manjano. Na suruali zake ni za rangi nyeusi.

Mashabiki kadhaa wengi wao wakiwa wamevaa nguo za rangi nyeusi wanaonekana wakishangilia huku wakiwa wameinua mikono yao juu na kidole kimoja juu. Wameshika bendera ya Kenya mbele yao, bendera hiyo ina rangi nyeusi, nyekundu, kijani kibichi na nyeupe.

Raila Odinga anaonekana akiwa ameinama, akijaza fomu, ama akitia sahihi kwa kitu ambacho kiko kwenye meza. Amevalia suti ya rangi ya buluu.

Watu watatu wanaonekana wakiwa wameketi kwa meza ya juu. Watu hawa wamevaa mavazi maalum ya koti ama mahakamani. Nyuma yao kuna vitambaa vya rangi tofauti, ambazo zimening'inizwa kutoka kwa ukuta.

Mwanamke mmoja ameketi chini huku nyuma yake kuna vitamba cha rangi nyeupe ambacho kimeunganishwa kwenye ukuta. Mbele yake kuna kamera kumanisha kuwa mwanamke huyu anapigwa picha pengine ya kuwekwa kwenye paspoti.

Kundi la watu linaonekana likiwa ndani ya chumba kinachotoa huduma tofauti. Mbele ya kaunta moja, tunaweza kuona wanaume wawili, ambao wanazungumza na mwanamke ambaye yupo nyuma ya kaunta hiyo.

Watu wawili, wameketi nyuma ya kaunta na mbele yao kuna kompyuta za rangi nyeusi. Kuna kio ambacho kimetenganisha watu hao, na mwanamme na mwanamke walio mbele yao.

Mwanamke anayeitwa Hellen Raphael Namisi anahojiwa kwa nafasi ya jaji wa koti kuu la Kenya. Hellen ana nywele fupi na amevaa suti ya rangi ya bluu iliyokolea.

Kundi la watu limesimama kwenye mstari ambao haujapangika vizuri. Wengine wao, wanaonekana wakiwa wamevaa sare rasmi za koti. Wengine wakiwa wamevaa suti. Nyuma yao, kuna hema zilizotengewa magari.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya kundi la watu wanaonekana kuwa wafanyikazi wa chumba hilo watu hawa wameketi kwenye viti ambavyo vimetengenezwa na vyuma, wengi wao wakiwa wamevalia sare zao za kazi.

Wanaume wawili wanasalimiama huku wanatazama kamera. Nyuma ya wanaume hawa kuna bango ambalo limeandikwa ulinzi safi.

Mchezo wa mpira wa kandanda unaonekana ukiendelea uwanjani kuna wachezaji wa timu mbili tofauti ambao wanaonekana wachezaji wengi wakiwa wamevaa jezi za rangi ya majano wengine wa timu hiyo ingine wamevaa jezi za rangi nyekundu.

Kundi la watu linaonekana likiwa limekusanyika ndani ya chumba ama afisi. Kuna wanaume wawili ambao wameonekana wakiwa wamesimama, mbele ya kaunta wakizungumza na mwanamke mmoja aliye nyuma ya kaunta.

Wachezaji wawili wa timu tofauti wanaonekana wakiwa uwanjani. Wachezaji hawa wanacheza mchezo wa kandanda. Mmoja wao amevaa jezi ya rangi ya buluu na mwingine amevaa jezi ya rangi ya manjano iliyo na rangi ya kijani.

Watu kadhaa wamekusanyika katika ukumibi wa nyao, labda katika tukio la michezo au sherehe fulani, baadhi ya watu hao kuna mwanaume ambaye amevaa jeans na shati la rangi la pinki na buluu.

Mtukufu rais wa nchi ya Kenya, William Sameoi Ruto, anaonekana akishikilia saa yake ya rangi ya dhahabu. Wapo pamoja na jaji mkuu l, Martha Koome, ambaye amevaa vazi maalum la majaji.

Watu wawili, wanaonekana wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi nyeusi, mbele ya kaunta. Kuna watu wengine, ambao wapo nyuma ya hiyo kaunta ambao wanawashughulikia.

Watu kadhaa wa jinsia za kiume na za kike na mtoto mdogo wamekaa wakisubiria kuhudumiwa katika viti vya chuma, mwanamke mmoja anatazama camera .

Wachezaji wa mpira wa kandanda wanaonekana wakipiga makofi wakitoka uwanjani. Wachezaji hawa , wengi wao wamevalia sare ambazo shati zake ni za rangi ya manjano na suruali ni za rangi nyeusi.

Kundi la watu wanawake na wanaume, ambao wamevaa shati ambalo linaweza kuonekana kama ndiyo sare yao. Shati hilo, ni la rangi nyeupe likiwa na rangi ya kijani kibichi. Wamesimama mbele ya jengo la mahakama.

Watu wawili mmoja akiwa wa jinsia ya kike, na mwingine wa jinsia ya kiume, wanaonekana wakiwa nyuma ya kaunta yenye kioo watu hawa wameketi nyuma ya kompyuta zilizo mbele ya rangi ya nyeusi.

Karatasi za aina tofauti kama vile nyekundu, nyeupe, nyeusi, kijani kibichi, bluu zinaonekana zikiwa zimetupwa. Karatasi hizi zinaonekana kuwa katika eneo ambalo lenye uchafu ambalo ni kando ya barabara na na ardi hiyo inaonekana kavu.

Kundi la watu ambao wamesimama katika kituo cha huduma inchini, wanaonekana. Mwanamke mmoja amesimama akiwa nyuma ya counter na mbele yake kuna kompyuta. Upande mwingine wa count tunaweza kuona wanaume kadhaa na kuna wanawake ambao wamevaa buibui.

Wanaume wawili ambao wameketi kwenye meza, iliyotandikwa kitambaa cha rangi nyeupe. Wameshika kalamu huku ikiashiria kwamba, wanajaribu kutia sahihi kwenye karatasi ya kitabu ambacho kimewekwa mbele yao.

Watu watatu, wanaonekana wakitabasamu. Watu hawa wameketi kwenye viti ambavyo vimetengenezwa na mbao. Kando yao kuna stool ambazo zimeekelewa maji. Chini yao kuna sakafu ambayo imewekwa carpet ya rangi nyekundu.

Wanawake wawili wanaonenakana wakiwa kwenye mazungumzo. Mwanamke mmoja ameketi mbele ya kaunta ya kio, kiti chenyewe ni cha rangi nyekundu. Mwanamke mwingine yuko katika ile upande mwingine wa kaunta.

Mkebe wa kubeba nguo chafu ama safi ama pengine takataka unaonekana. Mkebe huo ni wa rangi nyeupe ambayo haijakolea. Umewekelewa kwenye sakafu inayoonekana kuwa chafu. Nyuma yake kuna kuta ambayo imepakwa rangi ya pinki sehemu ingine imepakwa rangi ya bluu.

Watu wanaoonekana kama mashabiki wanashangilia. Wengi wao wamebeba vuvuzela, wengine wamevalia shati ya rangi ya kijani, ambayo ina maandishi ya rangi nyeupe.

Nembo ya chama cha Kenya cha jubilee inaonekana huku ikiwa inasema tuko pamoja juu ya nembo hiyo kuna picha ya mikono miwili ambayo inasalimiana.

Hakimu mmoja anaonekana akiongea kwa kipaza sauti huku akiwa ameshikilia karatasi kadhaa kwenye mkono wake. Katika upande wake wa kushoto tunaona rais, William Ruto, akiwa ameinua Bibilia na mkono wake wa kulia.

Tangazo ambalo limetolewa na mahakama kuu ya Kenya, kuhusu maonyesho ya biashara la kimataifa litakalofanyika katika jiji kuu la Nairobi. Tangazo hilo, linaonyesha picha kadhaa za wanafunzi ambao wanatembea.

Mzee Raila Odinga anaonekana akiwa amevaa suti ya rangi ya bluu , amesimama mbele ya kamera nyuma yake kuna kitambaa jeupe ambacho kimeninginizwa, kando yake kuna watu ambao wanaonekana kama wanaume ambao wamesimama huku wakimtazama.

Mashabiki wanaonekana wakishangilia wengine wameinua mikono juu, mashabiki hao wamevaa shati ya rangi ya manjano yenye maandishi ya rangi nyeusi. Maandishi hayo yanasomeka kama Tusker.

Mwanaume mmoja ambaye ameshikilia ubao ambao unaezasogezwa, amesimama mbele ya ukumbi wa watu ambao wamekaa katika viti vya chuma wakisubiria kuhudumiwa katika jumba ambacho kinatoa huduma za kuhudumu kwa wakenya.

Mwanaume moja anaapishwa mbele yake kuna jukwaa ambayo ina kipasa sauti katika mkono wake wa kulia amebeba Bibilia ambayo ameinua juu, nyuma yake kuna bendera mbili za Kenya.

Rais wa zameni wa Kenya Uhuru Kenyatta anaonekana akiwa amesimama akiwa ameshikilia bibilia ,bibi yake Magret akiwa upande wake wa kushoto anaonekana akiwa kwa jukwaa labda kuna sherehe rasmi inayoendelea.

Wachezaji wa mpira wa kandanda, wanaonekana wakifanya mazoezi katika uwanja. Wachezaji hawa, wamevalia jezi za rangi ya nyekundu.

Wanaume watatu, wanaonekana wakiwa wamesimama pamoja. Wanaume wawili miongoni mwao, wamevaa barakoa ya rangi ya buluu. Kuna mwingine amevaa barakoa ya rangi nyeusi.

Wahudumu watatu wameonekana wakiwawameketi kwenye viti za plastiki za rangi za buluu, mbele yao kuna mezaa ilio ya rangi ya kahawia ilioyo undwa kutumia mbao, wahudumu hao wanashughulikia mukhtasari wa polisi na mwendo mzuri.

Mwanmme mmoja ambaye amevaa koti ya rangi nyeusi na kofia ya rangi nyeusi anaonekana akiwa amesimama mbele ya counter akizungumza na mtu ambaye ako upande ule mwingine wa counter hiyo.

Kundi la watu sita, linaonekana likiwa limesimama kwenye jukwaa lenye vipasa sauti. Mbele la jukua hilo, kuna nembo ya mahakama, kumanisha kuwa, hawa watu ambao wamesimama hapo ,ni majaji.

Wanaume ambao wanaonekana kuwa wachezaji wa mpira wa vikapu, wanasherekea na kushangilia huku wakiwa wamebeba nyara juu, wanaume hao wamevaa jezi za rangi ya bluu na vulana ya rangi nyeupe.

Watu ambao wanaonekana kama wachezaji wa mpira wa kandanda, wanasherekea huku wakiwa wana, wameinua nyara yao juu. Kando yao kuna mtoto mchanga ambaye ameinua mpira juu.

Hakimu wa mahakama kuu nchini Kenya, Martha Koome. Anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti cha rangi nyeusi na kipasa sauti kikiwa mbele yake. Hakimu huyu ana nywele za aina ya dread rocks .

Mashabiki wanaonekana wakishangalia. Baadhi yao wameketi, wengine wakiwa wamesimama. Wale ambao wamesimama wanaonekana wakiwa wamevalia shati ya rangi nyeusi ambayo ina misitari ya rangi nyeupe. Wengine wamebeba simu, wengine wamebeba vuvuzela.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa suti ya rangi ya kijivu anaonekana akiwa amesimama mbele ya jukwaa na akiwa ameshikilia kipaza sauti kwenye mkono wake.

Watu kadhaa, wakiwemo wanaume, wanawake na watoto wachanga wamepiga foleni katika eneo wazi ilimuradi kupata huduma za kiserikali. Watu hawa wamevaa nguo za rangi tofauti kama vile nyekundu, bluu , manjano

Mashabiki kadhaa wanashangilia mchezo unaoendelea uwanjani wengi wao wamesimama huku wengine wakiwa wameketi, wamevaa shati za rangi nyekundu yenye bendera ya Kenya.

Wanaume sita wanaonekana wamesimama mbele ya jengo ambalo kimeandikwa department of immigration services passport control office . Mwanaume moja anaonekana akiwa amevaa sare za askari na barakoa ya rangi ya blue

Wachezaji wa timu mbili tofauti, wa mipira vya vikapu wanaonekana. Mchezaji wa timu moja anaonekana akiwa ameshikilia mpira na amevaa jezi ya rangi ya bluu iliyoandikwa Zitech.

Wachezaji ambao ni jinsia ya kike wa mipira wa vikapu wanaonekana katika uwanja wakati wa michezo huo unaendelea. Wachezaji wa timu moja wamevaa sare za rangi ya blue iliyokolea uko wengine wamevaa sare za rangi nyekundu.

Wanawake wanne wanatabasamu huku wakiwa wameangalia picha wanawake hao ,wamevaa jezi za rangi nyeusi yenye rangi nyekundu mbele ya jezi hizo kuna picha ya bendera ya Kenya kumanisha kuwa hii ni timu ya Kenya.

Kundi la mashabiki linaonekana mmoja wao amebeba bendera ya Kenya yenye rangi nyeusi, nyeupe, kijani na nyekundu mashabiki hawa wanaonekana wakiwa wamenyamaza.

Kundi la watu kadhaa wamekusanyika wakiwemo wanawake na wanaume wazima. Watu hawa wamesimama mbele la jukwaa kuna vipaza sauti aina tofauti ambavyo vimewekwa juu ya jukwaa hilo.

Watu kadhaa wapo ndani ya jengo la huduma center nchini Kenya , kuna mwanamke ambaye anaonekana akiwa amejifunga kitambaa cha rangi ya bluu iliyokolea mbele yake kuna wanaume watatu, wawili kati yao wakiwa wamevaa sare.

Pasipoti za aina mbili tofauti zimeekelewa kwenye meza. Kando ya pasipoti hizo kuna kikapu ambacho kimetengenezwa na shanga za rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanaume, wa chama cha Orange Democratic Movement, wanaonekana wakiwa wamesimama mbele la jukuwa, ambalo lina vipaza sauti tofauti. Labda wako katika mazungumzo.

Kundi la watu, ambao wamevaa mavazi ya rangi tofauti. Linaonekana, likiwa limeketi kwenye viti vya chuma, labda wakisubiri kuhudumiwa.

Kundi la watu linaonekana likikimbia mbele na kando ya gari, ambalo linaendeshwa. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia sare za rangi ya kijani kibichi lililoandikwa Gor Mahia.

Mashabiki kadhaa, wanaonekana wakiwa wamekusanyika. Mashabiki hawa, wamebeba bendera ambayo imeandikwa kuwa, wao ni mashabiki wa timu ya kandanda ya Bandari.

Wachezaji wa mpira wa kandanda, wanaonekana wakiwa uwanjani kuashiria kuwa mchezo huu unaendelea. Mchezaji mmoja anaonekana akiwa amevaa jezi ya rangi nyeupe yenye mistari ya rangi ya bluu iliyokolea.

Mchezo wa kandanda unaendelea kwenye uwanja. Tunaweza kuona wachezaji wa timu mbili tofauti. Timu ya kwanza, ikiwa imevalia jezi za rangi ya manjano, huku timu ingine ikiwa imevalia jezi za rangi nyekundu.

Shabiki wanaonekana kuwa wa jinsia ya kiume wanashangilia mchezo ambao unaendelea kwenye kandanda. Mashabiki hawa wamevalia shati za rangi tofauti ambazo zina maandishi ya sportpesa .

Raisi wa zamani wa Kenya, Uhuru Kenyatta anaonekana akiwa ameinua Bibilia na mkono wake wa kushoto. Raisi huyo, anaonekana akiwa amevaa suti ya rangi nyeusi na amesimama mbele ya jukwaa, huku vipaza sauti, vikiwa mbele yake.

Hakimu wa mahakama kuu nchini Kenya Martha Koome anaonekana akiapishwa maana amesimama akiwa ameshikilia bibilia mkono wake wa kulia mbele ya jukwaa ambalo lina kipasa sauti.

Mtaro unaonekana una maji machafu, kando ya mtaro huo kuna udongo wa rangi nyekundu, tunaeza kuona pia watu wakitembea kwenye barabara kwa ule upande mwingine.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamekusanyika kwenye hema, baadhi ya watu hawa wamevalia sare za kikazi, wengine wamevalia nguo za kawaida za rangi tofauti.

Raila Odinga anaonekana amesimama mbele la jukwaa lenye vipasa sauti viwili. Amevaa suti ya rangi ya kijivu, na shati la rangi ya Pinki. Ameshikilia mkono mwanamme mmoja, ambaye amevaa nguo za rangi ya machungwa.

Watu kadhaa wanatembea kwenye barabara ambayo imetengenezwa ikawa lami. Kwenye mtaro tunaeza kuona uchafu umerundikwa wa aina zote. Tunaeza kuona karatasi, kwenye barabara tunaona magari mawili yanayoendeshwa

Wachezaji wa timu mbili tofauti wa mpira wa kandanda wanaonekana wakicheza. Wachezaji wa timu moja wamevaa jezi za rangi ya kijani huku wengi wamevaa jezi za rangi za manjano.

Mashabiki wa timu ya Tusker wanasherekea huku wakiwa wamevaa sare zao za rangi ya manjano yenye mistari ya rangi nyeusi, wanasherekea katika ukumbi.

Watu kadhaa ambao wamevaa suti wamesimama. Wanazungumzia watu ambao wameketi chini, labda wakingoja kuhudumiwa katika chumba cha Huduma nchini Kenya.

Wanariadha wa mchezo wa mpira wa vikapu wanaonenakana wakishangilia timu yao ambayo inacheza uwanjani. Wanariadha hao wamevaa jezi za rangi ya blue yenye mistari ya rangi nyeupe. Jezi hilo lina maandishi la KPA kumaanisha ni kutoka timu ya Kenya Port Authority .